Ni mikono miwili iliyoshikana, moja wao inaonekana ni mkono wa mtu mzima na ilhali ile ingine inaonekana mkono wa mtoto. Kuna kitu kinachoonekana kama kalamu iliyoshikwa na mkono wa mtu mzima anamchora katika kidole chake kidogo.

Hawa ni wanaume wawili ndani ya ofisini au kliniki mwanaume aliyekaa anaskiliza kwa makini mwanaume aliyesimama amebeba kitu fulani kwenye mkononi mwake hii inakaa kuwa ni mazungumzo au shughuli rasmi inaendelea, ofisi hiyo iko na dirisha pana yenye inaruhusu mwanga kuingia ndani.

Ni eneo la tukio ambapo jengo linaonekana kubomoka au linaendelea kubomolewa kuna mashini ya kubomoa excavator lenye rangi ya njano inayoonekana kufanya kazi kwenye vifusi ya jengo lililoporomoka na watu kadhaa ikiwemo maafisa wa usalama waliovalia sare wapo kwenye eneo hilo kushuhudia.

Ni mwanamke ambaye amevalia shati nyekundu na suruali nyeusi, akisafisha eneo karibu na jengo, pengine ni choo. Anaonekana akitumia ufagio na ndoo nyekundu. Kwenye ukuta wa jengo, kuna michoro na maandishi ya elimu kuhusu afya na usafi. Upande wa kulia wa ukuta kuna mchoro unaosema Safe water always drink

Ni mkono uliovalia glovu ya kijani ukishikilia sindano na chupa ndogo ya dawa lenye lebo MMR vaccine . Hii inaonekana kama maandalizi ya sindano au matumizi mengine ya kimatibabu au chanjo.

Kuna mtu akimshika kichwa na kushuka nywele mtu mwingine. kwenye mkono wake kuna saa na kuna shati nyeupe amevalia. Anaonekana kufanyiwa staili fulani ama kufanyiwa marekebisho ya nywele, uso wa mtu huyu unaonekana kwa upande.

Ni mazingira ya hospitalini Kuna incubator mbili za watoto wachanga , watoto watatu wako ndani yao. Kuna msichana anayeonekana amesimama kaaribu incubator moja aliyevalia rinda la buluu. Anaonekana ni kama anaangalia au kufanyia kitu incubator hiyo.

Ni muuguzi au daktari mwanamke, amevaa miwani na nguo za hospitali, anamshika mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum cha watoto wachanga wa hospitalini, anaonekana akimtunza au kumchunguza mtoto huyo.

Ni mkusanyiko wa vibuyu mbalimbali baadhi zikiwa zimepambwa kwa shanga na zingine kwa nyuzi, vibuyu hivi vinaonekana kuwa vya asili na kutumika kwa madhumuni mbalimbali kama vile mapambo ya kitamaduni au kuhifadhia.

Ni eneo lililoadhiriwa na mafuriko ambapo maji ya rangi ya tope yameifunika ardhi kuna majengo yaliyojengwa yenye muundo wa mabati na mbao na nguo zikiwa zimetundikwa nje kwenye mbao hizo . Kuna watu wawili wanaonekana wakiwa wamesimama hii ikionyesha uharibifu wa mafuriko.

Ni tango la dawa ya asili ya Albam Jarab. Tangazo hii inasema kuwa hii dawa inaongeza nguvu za kiume, inaondoa kasi kwenye uume, inasaidia kupata hisia za tendo la ndoa na kuimarisha misuli ya uume. Tangazo hili linasema kuwa bidhaa inapatikana Tanga mjini.

Ni eneo lililo jaa mafuriko na magari yakiwa yamekwama ndani ya maji. Watu wanaonekana wakijaribu kupita kwenye maji hayo, huku baadhi ya magari yakiwa yamezama Kabisa. Hali hii inaonekana kuwa mbaya kutokana na kiwango kubwa cha maji.

Ni eneo la makazi lililoharibika vibaya pengine kutokana na moto au janga lingine. Kuna majengo yaliyobomoka na mengine kuteketea kwa moto na vifusi zimetapakaa kila mahali. Watu wengi wamekusanyika katika eneo hilo. Wengine wamesimama na wengine wakiwa wamekaa. Pengine wakishuhudia au kukabiliana na athari za uharibifu huo.

Ni kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia kofia ngumu za usalama na ngua za kazi wakifanya katika eneo lenye uharibifu labda baada ya janga au ajali, inaonekana ni kama wanaondoa vifusi au kutafuta kitu katika mabaki ya jengo lililobomoka.

Ni mkono uliovalia glavu nyeupe ukishikilia sindano yenye rangi nyeupe na kijani kibichi na imeshikilia pia dawa yenye nembo ya vaccine . Hii inaonekana kuwa ni maandalizi ya chanjo.

Ni boksi la chanjo ya MMR 2 iliyotengenezwa na MSD pamoja kando yake kuna chupa ndogo mbili za chanjo hiyo. Chanjo hii inatibu mangonjwa ya surua, matumbwitumbwi na rubela , maandishi ya bokisi yanaonyesha kuwa maelezo ya kina kuhusu chanjo hiyo ikiwemo aina ya virusi na kutumika na maelezo ya matumizi.

Ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari ambaye amevaa barakoa na koti jeupe, anaonekana akifanya ukaguzi au matibabu ndani ya mdomo wa mgonjwa, ambaye ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno.

Ni safu ya chupa ndogo zenye vifuniko za njano zikiwa zimeandikwa" Vaccina Febre Amarela". Kila chupa inaonyesha five doses ,ikimaanisha ina dosi tano. Hii inaashiria kuwa hizi ni chanjo za homa ya manjano.

Ni daktari au mtaalamu wa afya akimchunguza sikio la mwanamke. Daktari anaonekana akitumia kifaa cha kuchunguzia sikio kuangalia ndani ya sikio lake. Mwanamke huyo ako makini sana akitazamwa na picha hii inaashiria uchunguzi wa kimatibabu.

Ni mgonjwa akiwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno, huku mdomo wake ukiwa wazi na anaonekana kuwa anafanyiwa matibabu daktari wa meno amevaa sare ya rangi ya buluu na glovu za buluu anatumia vyombo za matibabu kumtibu mgonjwa.